Hapa tunamuona daktari na mgonjwa. Daktari yuko amesimama mgonjwa amelazwa na anatolewa jino ama anasafishiwa jino, mdomo ndani. Amelala akiangalia huku juu.

Hapa kuna kazi ya kuwapea watoto Polio ama chanjo, naona mtoto mdogo akipakwa kidole rangi kalamu, ili inaonyesha ashapewa hiyo chanjo, ili asipewe makosa saa ingine.

Hapa tunawaona wanaume wawili mmoja amekaa chini, na anafunzwa venye kubeba jiwe ama kujenga mwili na yule amesimama, anabeba chuma yake juu ikiwa anaangalia juu.

Hapa tunamuona daktari na mgonjwa, mgonjwa akitolewa jino ama akisafishwa na msafishi wa mdomo, amelazwa, daktari chuma yake mkononi, na anamtolea jino daktari mgonjwa.

Hapa ni hospitali na hospitali hii tunamwona mwanamke huku na mwanaume wamesimama ambayo ukimwangalia mtoto mdogo ambaye amelazwa akiwa mgonjwa.

Hapa kuna dawa moja vitamin D lakini jina ama chodate ama mililita yake ni tofauti. Kila chupa ama kila dawa ina jinake na mililita yake.

Hapa dakitari ya kijijini, amemlaza mama mmoja ambayo anataka kujifungua ama mjaa mzito anayetengenezwa mtoto ili kuwe tayari kuzaa. Na wanaume mwanamume mmoja labda mwana mwanamke wake hapo kwa mezani.

Hapa tunamwona mlimaji, mlimaji hapa kuna shamba kubwa, shamba ambayo imepandwa vizuri sana na inapendeza. Hapo anaweka dawa lake.

Hapa kuna wamama wengi wamekaa chini, daktari wao akiwaeleza vitu tofauti tofauti. Wanasikiza kwa makini wakiwa wamemuangalia.

Hapa kuna mgonjwa mmoja na madaktari watatu. Mgonjwa amekaa chini na anasafishiwa. Amefunga mdomo, amefunga macho labda anahisi maumivu.

Hapa kuna madawa tofauti tofauti. Chupa kila yenye rangi tofauti. Badeji inayo imewekwa tofauti pia na rangi zao tofauti.

Hapa tunaona nyumba nyingi zikichomeka hapo kijijini. Sijui limeanza lini, lakini inachomwa vibaya sana. Hata mabati, nyumba yote haijabaki. Imeenda chini mchanga.

Hapa tunawaona wamama wawili, venye tunawaona mmoja ni daktari na mwingine labda ni mgonjwa na amekuja kutibiwa, daktari anamweleza kitu mgonjwa akimwangalia.

Hapo kuna karatasi ambayo imeandikwa: Daktari Dr. Manuiki. Dawa za mapenzi, nguvu za kiume. Kumfunga mke au mume dhidi au wala. Hizi nambari. Sijui huyu ni mchawi ama namna gani anataka kuwafanyia.

Hapa kuna dawa tofauti tofauti. Sasa hapa boksi lina zile za kupunguza stress . Hapa tunaona ile ya StressCare Max .

Hapa kumetendeka ajali kidogo. Tunaona mabati, nyumba ile nyuso imeingiwa na ama inabomolewa, sijui ni shida gani lakini inabomolewa.

Hapa tunaona watu wamekusanyika, wakiwa wanashangaa na kuangalia. Barabara imekatika kwa ajili ya mafuriko. Mvua nyingi imenyesha ama maji yametoka wapi? Lakini tunaona barabara ime.

Hapa Kuna daktari mwanaume mmoja akiwa anaangalia chuma ambaye imewekwa sijui ni dawa ya rangi chini yake Kuna box ambayo imeletewa hiyo dawa.

Hii ni dawa ya tableti ambayo daktari ameandika na ameidhibitisha ni vizuri sana ya wale waliokuwa na damu kidogo mwilini. Inasaidia sana kujenga mwili na damu inaongeza pia.

Hapa tunamuona wanafunzi watatu wakiwa wametoka darasani na wanaiosha mikono zao na sabuni. Hapo kuna mfereji yao wamefungua.

Hapa tunamwona daktari mama mmoja daktari ameiekea teleskopu yake na anamskiliza mtoto ana shida gani , mtoto amewekwa hapo chumba cha watoto.

Hapa venye tunaona ni hospitali. Mgonjwa anahudumia watoto akiwa anampatia dawa lao la kuweka mdomo. Mama mmoja amekaa chini hapo akiwa na mtoto wake.

Hapa kuna wanaume watatu. Mmoja akikaa chini, akionekana ana mgonjwa, anahisi vibaya. Wengine wizara vya afya labda wakipima kichoto cha mwenye alikuwa amekaa ili waone ana nini, anadhibitishwa ako na ugonjwa gani.

Hii ni dawa ya kumeza ile ya tableti na ile ya sera . Hii inatibu wenye wakona damu kidogo mwilini. Inasaidia sana na ile ni ile originali .

Hapo tunamuona daktari na mwingine amesimama huko nyuma mbele yake wakushoto, upande wa kushoto. Daktari anamvalisha mtoto na anataka kumdunga labda.

Hapa dawa ya vitamini tofauti tofauti ya unga ya rangi pia na nyingine ya majani ambayo wanatuonyesha ni vya dawa mbalimbali.

Hapa mgonjwa mmoja amelazwa, daktari mawili, kila mmoja ile laiti na mwingine akifanya. Labda akitoa jina ama wa jina. Na anaumwa na jino ambayo inatolewa.

So tunamwona wanaume wawili moja amevalia kanzu mwingine amekaa juu ya pikipiki na wanaitengeza chungu wanaisafirisha kutoka mahali tofauti tofauti.

Hapa tunaona watu wako kwa laini fulani na wanapewa usaidiaji. Wanasaidiwa chakula chandarua cha kufunga wanapewa kila kitu.

Hapa daktari ya mdomo jino na muuguzi ama mgonjwa ambaye amelazwa mdomo akapua akapanua anataka ako tayari kutolewa jino ama ameshatolewa jino daktari anaangalia ile damu yote imetoka.

Hapa msana wa afya lao ikionyesha venye kutupa takataka na mahali pa kuwekwa na wakimpokesha chanjo fulani kwa kijijini hapo akiangalia anawaonyesha kukidhi wakiwa na furaha.

Hapa tunaona madaktari ya wanyama. Daktari wa ng'ombe wakimpima ng'ombe. Sijui wanapima ugonjwa gani lakini ni kama wanampima juu madaktari hawawezi wakaweka kitu chochote hapo.

Hapa kuna mkono wa dakitari pamoja na sindano na chupa yake ya dawa akizungushazungusha dawa na kupima hapa kipimo gani na akitaka kumdunga mhudumiwa.

Hapa kumenyesha sana mpaka kuna mafuriko nchini yote. Mpaka ime mabati, nyumba zimeangukaanguka. Mafuriko ni nyingi, maji yanaenda.

Hapa kuna daktari mkubwa na mama ambaye amejifungua kwa kitandani. Daktari akibeba mtoto ambaye amemzalisha sasa hivi na mama huyu ambaye amelazwa. Daktari ana furaha anatabasamu alipoona mtoto yupo hai.

Hapa tunamuona daktari mmoja mwanamke ambaye amevaa koti lake jeupe, na mwanamke mwingine amabaye ni mgonjwa anahudumiwa amelazwa akiwa anatolewa jino.

Hapa kuna mafuriko nyingi, mpaka magari inashindwa kutembea, mafuriko imenyesha sana, mvua imenyesha sana, mpaka watu wanatebea na chuma chao ili ya kupita.

Hapa kumenyesha sana, kuna mafuriko hapa nchini. Watu wanatembea wako na mkono yao, kuna viatu. Maji inafika mpaka kiunoni, ni maji, ni kumenyesha.

Hapa tunaona mwanamke na mwanaume hapo wakona msichana wao mdogo anamchezesha na wanacheka wote. Mtoto anafuraha tele.

Hapa tunaona daktari na mgonjwa. Daktari ako anamtengenezea mgonjwa ama anamsafishia mdomo. Mgonjwa ametuliza akiwa amekaa chini na kuangalia juu.

Hapa kuna daktari, mtoto mdogo na mamake, mtoto mdogo akipewa chanjo fulani hapo mikononi, mamake amefurahia na anahisia yenye mtoto analia.

Hapa kuna mafuriko ya maji, maji yameingia paka nyumbani, tunamuona mama mmoja, mama mmoja ana beseni, mwingine akiwa na ndoo, wakimwaga maji huku juu, huku chini.

Kuna dawa tatu tofauti, chupa ni tofauti, enyewe yenye inatumika ni tofauti, lakini dawa ni moja yaani ina matumizi moja.

Hapa jinsi ya kuosha mikono. Hapo nyuma imetengenezwa vizuri, sabuni vya kuoshea umewekea vizuri ili kila mtu asipoingia anapoingia huku na anapotoka aoshe aoshe mkono bila kuambiwa.

Hapa kuna aina za dawa box tatu, lakini aina moja. Dawa hizi zinapewa na watoto kuhakikisha miezi tisa ili kupunguza ugonjwa wa yellow fever .

Hapa kuna daktari ambaye amechukua kifuniko na anamhudumia mgonjwa ambaye amemlaza na anamtegenezea mdomo labda anamfungia zile chuma ama anamtoa jino ilikuwa na maradhi.

Hapo kuna daktari. Hapo mbele kuna mgonjwa ako chini amekaa, anatolewa jino. Amepanua mdomo na anaangalia hapo mbele. Na amekaa kiteko chini akisubiri daktari amtoe hiyo jino ama amsafishie mdomo.

Hapa tunawaona wanaume wengi. Hapa kuna mafuriko na maji yanaenda sana. Tunamwona mmoja amebebwa kwa mgongo na mwingine akimvukisha mpaka huko upande mwingine.

Hapo tunaona mwanaume mmoja anabeba ile gari yake ya kufanya kazi. Tunaona watu wanatembea kuna mvua nyingi imenyesha chini ardhini imejaa lakini watu wanafanya kazi bado.

Hapa tuna mwanamke mmoja na mwanaume, ambaye mwanaume si kamili pande wa mwili. Anasimamishwa, na huyu mama mwingine anamsaidia mpaka aelekezwe kwa gari yake.

Tuko na mfanyikazi wa nyumba ama mjengaji wa nyumba ambaye anatengeneza vitu kwa nyumba. Ako hapo ako na mkono yake, sijui ni mawe, lakini anakitengeneza kitu.

Hapo kuna wanafunzi, tunaona wanatuambia wametuaandikia hapo. Tunakunywa maji safi. Mwalimu wao anamuangalia na onajiekea na heshima moja kwa moja, moja kushoto mwingine.

Hapa tunamwona mkono wa daktari. Daktari ana sindano na dawa yake. Anapima dawa labda anataka kumdunga mgonjwa. Na hapo kuna chuma tatu za dawa.

Hapa kuna madawa tofauti tofauti, moja inaitwa Deja ingine Nzegame na LEoke. Madawa tofauti tofauti lakini ingawa hatujui matumizi yake.

Hapa daktari ya jino na muhudumiaji mgonjwa, anatengenezewa mdomo. Anavalishwa ile braces ya jino.

Hapa tunamwona daktari mmoja mama na mgonjwa mwingine hapo kando, ambaye ni mwanamke pia. Mgonjwa anaonyeshwa, anaelekezwaa, anaambiwa kitu na daktari.

Hapa kuna madawa sita kwenye mezani. Maisha ya dawa kwa wale wako na ugonjwa ya sukari na ugonjwa nyingine.

Hapa tunamwona daktari mmoja ambaye ni mwanamke na mgonjwa ambaye amelazwa huku amepanua mdomo na anatolewa jino ama anasafishiwa labda anatolewa jino.

Hapa tunaona, daktari pamoja na mhudumiwa .Mgonjwa anahudumiwa , mgonjwa ambaye amelazwa amevaa kioo kwa macho ili anapewa matibabu mbalimbali.

Hapa kuna mama ambaye amevalia dress la nyeusi na hapo juu, ambaye ana mkono dawa mbili za dawa vile dawa za minyoo sijui dawa aina gani lakini anabeba dawa.

Hapa kuna daktari na mgonjwa ambaye anatibiwa hapo mkononi hapo juu. Daktari anamwangalia mgonjwa kwa uzuni. Naye mgonjwa akiangalia chini.

Hapa, kuna watu watatu na chuma cha majini, wakitengeneza mfereji au chuma cha maji, ili watu wapate maji.